Hili ni bango la benki ya Equity linaloelezea umuhimu wa kufanya huduma za kibenki kwa njia ya simu muda wowote mahali popote; linaeleeza namna ya kupakua programu nununu ya benki ya Equity kwaajili ya kufanya miamala vizuri.

Inaonesha mabasi madogo meupe ya kampuni ya volcano yalipopangwa vizuri kwaajili ya usafirishaji au biashara, kuna watu wawili waliovaa tisheti za bluu ambao wanaweza kuwa madereva au wafanyabiashara, kuna nyaya za umeme na karakana kwa nyuma kuonyesha ni maeneo ya mjini.

Meshack duka la wakala anayetoa huduma mbalimbali, ikiwemo mpesa, huduma za benki ya equity, ilani kwa ndani zinaonekana bidhaa mbalimbali kuna mtu amesimama katika hali ya kupatiwa huduma amevaa kofia nyeupe la rangi ya kahawia.

Picha ya duka la samani za kisasa ambapo kuna masofa ya aina mbalimbali ya kijani kwa mbele na kahawia, kwa pembeni mkono wa kushoto kuna magodoro yenye ukubwa mbalimbali na kwa mkono wa kulia kuna makabati ya ukutani, kwa juu kunaonekana maputo ya njano na meupe na maneno yanayoashiria urembo.

Eneo la biashara lenye fremu iliyobeba mikoba mbalimbali ya kina mama yenye rangi tofauti, kuna viatu vimepangwa kwenye shelfu, kuna wateja wa kiume wanaoangalia bidhaa.